Mtoto mchanga, maafisa wa afya wawili wanamdunga sindano ili waweze kumsaidia mtoto kujikinga na magonjwa kadhaa wa kadhaa. Watoto wakiwa umri hii wanaweza kupata magonjwa.

Daktari waafrika wawili, mtoto mchanga. Daktari hawa kwa umakinifu wanamchambua mtoto huyu ili waweze kumsaidia na kumrekebisha mahali anahitaji usaidizi.

Afisaa wa afya, mama na mtoto mchanga. Mtoto huyu anapewa chanjo. Ni vyema watoto kupewa chanjo wangali wakiwa wadogo na wakati ambapo unafaa. Hii inasaidia kuepuka na magonjwa mengi mengi.

Katika chumba cha upasuaji, madaktari kadha wa kadha ambao wamevaa mikoba na nguo zingine za kujikinga, wanaonekana kufanya upasuaji wakiwa makini ili waweze kufanya kazi yao vyema.

Afisa wa afya, mama na mtoto mchanga. Mtoto huyu anaonekana anapatiwa chanjo ili aweze kuwa na nguvu za kujikinga kutokana na magonjwa mbalimbali. Pia kuna watu wengine ambao wametembelea kituo hiki ili kuweza kupata chanjo pia.

Afisa wa afya na wamama wa jamii ya kirendile, kimasai au kisamburu. Afisa huyu anawapatia gumzo. Gumzo hii inaweza kuwa ya mambo mengi ikiwepo afya na mengine mengineo.

Babu mkongwe anadungwa sindano na afisa wa afya. Kando yake pia kuna wanadada ambao wamepiga foleni, ijawapo pia wanangoja kupatiwa matibabu.

Wanafunzi wamevalia barakoa na huku wanaosha mikono katika mfereji ya maji. Ni vyema kuosha mikono wakati ambapo umesalimia watu ama umetoka msalani.

Daktari huyu anamfunga mtoto mchanga blanketi. Mtoto huyu anaonekana amezaliwa siku ya leo ama hivi karibuni. Ni vyema mtoto akiwa mdogo, aweze kulindwa kwa umakini.

Afisaa wa afya wa Kinga Afrika anamhudumia mgonjwa wake. Kinga Afrika inaangalia wagonjwa kwenye meno na kuwasaidia kupata dawa za meno.

Afisa wa afya amevalia sare yake ya udaktari, amevalia pia barakoa, humu anamdunga mwananchi sindano.

Afisa wa afya na mama wapo kitandani wanachambua kitabu. Sana sana, kwa kitabu cha afya. Kando yake pia kuna televisheni. Ilhali ni vyema kuelewa afya yako.

Afisa wa afya na mtoto mchanga. Anaonekana ni kwamba anaelezea mambo ya kiafya katika mama wa mtoto huyu. Anaonekana pia kuwa katika eneo la kitongoji duni, maanake ya vile nyumba ilivyo ndani.

Mzee wa makamu anadungwa sindano na afisa wa afya. Nyuma yake kuna foleni ndefu sana na pia kuna wengine wanangoja kuweza kudungwa. Amevaa barakoa ili kuweza kujikinga na magonjwa.

Afisa wa afya anajitayarisha kudunga mgonjwa sindano, ni vyema kutembelea kituo cha afya ili uweze kudungwa sindano au kupatiwa dawa yenye inaweza kukusaidia na ugonjwa au kukuhadharisha na magonjwa.

Afisaa wa afya anampatia mtoto mdogo chanjo, mama yakle amemshikilia na kuangalia kama mtoto wake atameza chanjo hili. Ni vyema kupeleka watoto wakiwa wachanga kupewa dawa hizi ili kuweza kujiepusha na magonjwa.

Mwansiasa Anyang' Nyong'o anatembelea watoto wachanga au watoto wadogo hospitalini. Ame. Kando yake pia kuna daktari ambaye anamwelezea mtoto huyo anaugua na nini.

Daktari anamwangalia mtoto mchanga ambaye amezaliwa. Ni vyema kuzalia mtoto hospitalini, au kama pia hujamzalia hospitalini, ni vyema uweze kumpeleka hospitalini ili aweze kusajiliwa na pia kupatiwa dawa akiwa mdogo.

Daktari wa kienyeji anapanga dawa zake katika sanduku lake. Atatoka nje baadaye azizungushe, ni vyema ukiwa mgonjwa kabla utumie dawa hizi upate idhini kutoka kwa daktari ambaye amehitimu.

Afisa wa afya anamueka mtoto mchanga alama mkononi ili kuweza kuashiria amepata chanjo. Tendo hili hufanywa ili watoto wasiweze kurudia dawa na kusababisha kutumia dawa vibaya.

Afisa wa afya anamdunga mama ambaye amekitembelea kituo cha afya. Ni vyema kutembelea vituo vya afya mara kwa mara ili uweze kupimwa na kujua hali yako iko vipi.

Daktari au nesi amembeba mtoto mchanga ambaye ametoka kuzaliwa na kuvalishwa mavazi yake mapya. Nesi huyu au daktari ana tabasamu kubwa usoni mwake, kwa vile amefurahia kumuona mtoto.

Afisa wa afya. Mwanamke wa asilia ya kiborana kimasai huku pia ana mtoto mchanga mkononi. Daktari pia anampa chanjo. Ni vyema kuwapa watoto chanjo wangali wadogo.

Wanafunzi wapo darasani wamebeba vitabu vyao na mwanafunzi pia mwalimu samahani anawafunza. Ni vyema serikali ikizingatia elimu ya wanafunzi kuanzia kiwango cha chini kabisa.

Jumba la ghorofa limeanguka. Kuna uwezekano kuna watu ambao wamefungiwa ndani, kwa sababu jumba hili ni la kuishi au la kukodisha. Wanaafya wamefika na wanang'ang'ana kuwasaidia watu.

Jumba aina ya ghorofa limeanguka na kuna uwezekano kwamba kuna watu ambao wamefungiwa kule ndani. Wasaidizi wa afya wametokea na pia wazima moto.

Maafisa wa afya, wako katika mikutano ya kuongea jinsi ya kusaidia wananchi jinsi ya kujiepusha na magonjwa na kuzingatia maagizo ya afya.

Afisa wa afya, na mama mwenye umri wa makamo, mama huyu anadungwa sindano na amevalia barakoa, ameamua kutembelea vituo vya afya, ili kuweza kupata chanjo ambayo unahitaji.

Mgonjwa ameshika dawa zake pia risiti. Dawa hizi huuzwa kwenye bikali na saa ingine wagonjwa wengine hushindwa kwa kukosa pesa za kununua dawa.

Jengo la kifahari limeanguka au kubomolewa na serikali. Wakati tendo hili linafanyika ni vyema wananchi au raia kujitoa katika mazingira haya.

Madaktari kadha wa kadha wako chumbani wakifanya upasuaji. Madaktari hawa wamevaa sare na vitu zingine za kuwakinga.

Mwanamke wa miaka makamu anachota maji, uso yake ikiwa na furaha. Maji haya yanakaa masafi na pia yanakaa yamefunguliwa hivi karibuni. Ni vyema kutumia maji masafi ili usiweze kupata magonjwa.

Wananchi wamesimama katika barabara, na ajali kubwa imefanyika. Ni vyema wananchi kutoka, na kusaidia walio katika ajali, na kuwakimbisha hospitalini.

Wasaidizi katika sekta ya afya wanatoa mitungi ya oxigeni ili kuweza kuzipeleka katika wadi, na watu ambao wasiokuwa na uwezo wa kupumua kivyao wanaweza kuzitumia.

Mvua imenyesha kwa wingi na kumefurika kila mahali. Wakati huu ni vibaya kutembelea katika maji haya kwa vile waeza pata ugonjwa mbalimbali ikiwepo bilhazia na nyingine nyinginezo.

Dawa za ngono. Dawa hizi hutumika ili kuweza kumsaidia mwanaume kuwa na hamu ya kutaka kufanya ngono. Ni vyema kutumia dawa hizi kama umeashiriwa, umepatiwa nafasi na daktari kuweza kuzitumia.

Hospitalini watoto wachanga wameekwa katika mashine ambazo zinawasaidia kupumua na kufanya mambo mengine wakati watoto wamezaliwa wakiwa wagonjwa wanekwa huku ili waweze kujisimamia Kivyao

Daktari amevalia sare na barakoa za kazi yake. Mgonjwa naye amevaa miwani ya kumkinga, amelala taratibu katika meza, ili aweze kuhudumiwa. Daktari naye pia anamwangalia kwa utaratibu, ili aweze kumtibu vyema.

Daktari, na mgonjwa, wa kiume. Anaingishwa katika chombo cha kuangalia jinsi viungo vya mwili vinafanya kazi. Mashine hii imesaidia sana katika utafiti wa madaktari.

Mwanadada amejifungua mtoto mrembo. Mtoto huyu anaonakana ni amezaliwa si kitambo sna. Ni vyema kujifungulia mtoto hospitali, au ukijifungulia mbali na hospitali umpeleke hospitali ili aweze kudungwa sindano zinazohitajika.

Tangazo la daktari wa miti shamba, Doctor Munduba anasema kuwa anaweza tibu nguvu za kiume, mishipa ya ngiri, kaswede sugu na mambo mengi mengineyo. Ni vyema kwenda katika kituo cha daktari halisi ili uweze kutibiwa.

Maafisa wa afya kadha wa kadha, wamevalia sare zao nyeupe pepepe. Wamejifunga kila mahali mwilini. Muda huu huonekana ni muda wa Covid-19.

Daktari wa meno na mgonjwa wake. Daktari huyu amevaa barakoa ambapo anamuonyesha mgonjwa huyu aina za meno akitumia kifaa ambacho kinatumika kufanya kazi hii.

Daktari na afisa wa afya anamchunguza mgonjwa wake. Mgonjwa huyu anaonekana amekuja na shida ya meno. Ni vyema kutembelea vituo vya afya wakati unashida yoyote.

Maafisa wa afya na kina mama na watoto wachanga, wametembea kliniki ili kuweza kupata kudungwa dawa kadha wa kadha ili kuweza kusaidia watoto hawa wasipate magonjwa.

Afisa wa afya amevalia barakoa. Mwanadada wa umri wa makamo amekaa pia akidungwa sindano. Ni vyema kutembelea kituo cha afya au kuchukua sindano mahali popote ulipo, wakati unahisi vibaya mwilini.

Afisa wa afya amevalia barakoa, mama na mwanawe wamekaa kando yake. Humu wanapatiwa maelezo ya jinsi ya kujikinga na pia kwa vile kulea mtoto.

Ngamia, yupo katika hali isiyo nzuri anaonekana ni kulala amelala lakini yanaonekana ni kama amekufa. Katika jangwa hili ngamia hukosa maji na saa ingine anaweza kufa kwa sababu ya njaa.

Maafisa wa afya mmama na mbaba wanaonekana wakidunga sindano wakiwa wamevalia barakoa ili kuweza kujiepusha na magonjwa mbalimbali, ikiwepo homa na nyingine nyinginezo..

Mkulima ananyunyizia mimea yake dawa. Mimea hii ni mahindi, ni vyema kunyunyizia mimea yako hivi dawa ilikuweza kuziepusha na wadudu wanaovamia mimea na kusababisha mazao ya chini.

Katika kliniki cha meno ambako kwa kimombo kinajiita dentalcare , ni vyema utembelee daktari wa meno, wakati meno yanauma ama wahitaji kuoshwa meno.

Mfanyibiashara wa Water Step anaonekana kuwa na furaha kwenye kampuni yake na nyuma yake kuna tenki ya maji. Biashara hii yanaonekana kuwa ni ya kupatiana maji vijijini.

Vitanda vya hospitali, vimepangwa ni vingi na vimetandikwa na pia inaonekana linangoja wagonjwa ili kuweza kuwasaidia.

Ni vyema kumwagia mimea yako dawa, baada ya kupalilia. Humu tunao wakulima wakimwagia mimea zao dawa, ili ziweze kulwa na wadudu na ili ziweze kutoa mazao bora.

Mtoto mchanga, mamake au mtu, mlinzi wake amevalia barakoa, naye mtoto amevalia barakoa anaonekana akisafisha mikono. Ni vyema kunawa mkono wakati watoka msalani, karibu kula au pia kama umesalimia watu wengi.

Nyumba ya ghorofa imeporomoka. Wajenzi au wasaidizi wanaonekana wakiwa wametokea ili kuweza kusaidia walio na fahamu ndani. Wakati wa ujenzi, ni vyema kuzingatia mambo yote ambayo unapata kutoka kwa daktari.

Wananchi wa Kenya wanaonekana wakingojea huduma za serekali katika ofisi za serekali. Wahudumu hao wamevalia barakoa na kuweza kukaa kando kando ili wasiweze kuambukizwa na magonjwa.

Daktari wa meno anamshughulikia mama meno yake. Daktari amevaa mkoba na tochi kwenye kichwa ili kuweza kuangalia vyema meno yake. Unaeza enda kutembelea kituo cha hosipitali ambapo wakati unaskia meno yako yanauma ama yanahitaji daktari kuangalia.

Daktari wa meno, mhudumu na msaidizi wake wanamtibu mgonjwa huyu ili aweze kupona meno. Ni vyema kutembelea kituo cha afya wakati waumwa na meno au kutafuta usaidizi kwa mtu ambaye alisomea na akahitimu.

Daktari na mgonjwa, mgonjwa anaingishwa katika chombo cha kuangalia jinsi mwili ilivyo. Chombo hiki husaidia madaktari ili kuona mahali shida ipo.

Daktari au afisa wa afya amevaa mkoba na kutoa dawa katika chupa yake ili aweze kumdunga mgonjwa naye mgonjwa aweze kupata kupona. Ni vyema kuchukua sindano au madawa kwa mtu ambaye amesomea udaktari au kwa afisa wa afya.

Wanadada wenye asili ya kimasaai au kiborana waonekana wakiwa wametoka kubeba maji, pia huku waonekana wamepigwa na jua na nyuso zao zina huzuni, ni vyema serikali kuweka maji kila mahali ili kila mwananchi aweze kunufaika nayo.

Afisa wa afya apeana chanjo kwa mwanamke wa umri wa makamo hivi. Ni vyema kupatiwa chanjo iwapo uko mgonjwa ama waitajika kupewa chanjo.

Mwanadada na mwanakaka wachanga wanaonekana wakinawa mikono, ni vyema kunawa mikono wakati umetembelea chooni au pia umesalimia watu wengi mikono, kufanya hivi inasaidia kuepuka magonjwa.

Daktari anaonekana akimhudumia mama ambaye ni mgonjwa anamdunga sindano. Huku kunaonekana kuwa ni hospitalini na watu wamevalia maski.

Daktari anaonekana akizungumza na mgonjwa katika hospitali. Nyuma yao pia kwaonekana kuwa na madaktari wengine na magonjwa wengine ambao wanahudumiwa na madaktari mbalimbali.

Dawa la measles, mumps, rubella vaccine ambayo inapewa watu ambao ni wagonjwa na magonjwa ambayo nimetaja. Ni vyema kutembelea daktari kabla kutumia dawa hizi.

Afisa wa afya katika vitongoji duni wakitangaza kuwepo wa dawa za watoto au pia dawa za watu wakubwa. Vitendo hivi vinasaidia kuimarisha afya njema mtaani.

Madaktari wawili wanaonekana na mgonjwa wao amewatembelea katika kliniki chao. Mmoja wa madaktari anaonekana akimtibu. Ni vyema kutembelea vituo vya afya ama kituo cha afya wakati unahisi mwili wako hauko vyema.

Daktari anaonekana akiwa akijitayarisha ama ametoka chumbani kuhudumia mgonjwa. Daktari huyo amevaa barakoa na kofia ya kukinga nywele. Ni vyema kwa daktari kujizuia kutokana na magonjwa.

Mwanadada au mzimamoto anaonesha jinsi vile mtu anafaa kuzima moto. Katika manyumba zetu na sehemu zetu za kazi tunafaa kujua umuhimu wa kufanya ambapo tunaona moto.

Afisa wa afya ambaye anaonekana akimhudumia mama mjamzito. Wengine wanatazama ili kusoma ama kuelewa ambacho anakifanya. Ni vyema kuelimisha wanajamii kwa kuhudumia mama mjamzito.

Mwanadada anaonekana ametoka kujifungua mwanawe. Anamshughulikia mtoto wake hospitalini. Ni vyema mama kuweza kumhudumia mwanawe baada ya kuzaliwa.

Mwanamke na mwanawe wanaonekana hospitalini. Mtoto huyu anaonekana kuwa ni mchanga zaidi na ni kama amezaliwa siku moja au mbili zilizopita. Mamake pia anaonekana akimtamani mwanawe. Chanzo nzuri ya mwanzo wa maisha.

Mwanamke mwenye umri wa makamu anaonekana akichukua chanjo kutoka kwa daktari ambaye pia anaonekana miaka yake imeenda enda kidogo. Ni vyema kuchukua chanjo ili kujizuia na magonjwa.

Daktari au afisa wa afya anaonekana na mamake mtoto pia anaonekana katika picha hili. Anaonekana kumhudumia na mtoto analia. Ni vyema kupatia mtoto chanjo zote.

Daktari wawili wa kiume wanaonekana wakimhutubia mgonjwa wao wa kike katika meno yake. Ni vyema kutembelea kituo cha afya wakati meno yako yanauma unahitaji usaidizi. Usiweze kutembelea mahali popote upewe dawa ambazo zitakuathiri zaidi.

Daktari wa macho anaonekana hospitalini akimpima mgonjwa macho. Ni vyema kutembelea huduma ya kutibiwa macho ambapo macho yako yanakusumbua.

Picha ya huzuni sana. Wafugaji wa ngombe wawili wanaonekana wakitembea kutoka kwa maiti ya ngombe aliyekufa kwa sababu ya ukosaji wa maji.

Watu wanaonekana wakivuka mto ambao uliofurika. Ni vyema kuchukua usaidia kuvuka mto uliofurika kwamba maji huwezi bishana na maji. Maji yanaeza kubeba na yakueke hatarini.

Afisa wa afya, mama mtoto na mtoto mchanga. Ni vyema kupatia mtoto chanjo zake zote na usiweze kuruka yoyote.

Wanadada wawili, wanaonekana wakitembea katika maji ambayo yanaonekana kuwa ya mvua. Si vyema kutembea katika maji unaeza pata magonjwa mengi mengi ikiwemo unaeza pata typhoid au bilharzia .

Mitungi ya kiasili ambayo inatumika kuweka chakula pia cha kiasili cha maziwa yaliyooza. Watu wengi wanaitambua kama maziwa lala au maziwa mala.

Posta ya mganga inaonekana ikitangaza huduma zake. Huyu ni daktari chikonko ambaye anasema anaweza kusaidia kumvuta mpenziwe au pia kuongeza nyota ya biashara.

Wahudumu wa afya wa kikundi cha red cross wanaonekana wakimhudumia mgonjwa . Daktari mmoja anaonekana akiwa amevaa barakoa na mwengine inaonekana akiwa ameteremsha barakoa yake chini kidogo

Dawa aina ya Nature's Bounty ambayo inayo vitamini ya D3 ambayo inatibu upungufu wa vitamini D, inaonekana katika picha hii.

Dawa ya aina ya MMR vaccine imeshikiliwa mkononi na sindano katika mkono huo huo bado na pia daktari amevaa glavi ili kuweza kuhudumia mgonjwa.

Daktari wawili wanaonekana wakimhudumia mgonjwa wao, ingawapo hawezi eleza wanamtibu pande gani ya mwili lakini wanaonekana wakiwa makini na wanafanya kazi yao kwa utaratibu. Ni vyema mtu kutembelea vituo vya hospitali ili kupata usaidizi wa afya.

Wazimamoto wanaonekana wakizima moto kichakani. Moto huo wawezakua imesababishwa kwa sababu ya kiangazi au mtu aliyeanzisha moto mahali ambapo hafai kuanzisha. Ni vyema wananchi kuchukulia maanani mahali wanaanzisha moto.

Daktari na mumama na mtoto mchanga, mtoto huyo anapewa chanjo ,na ni vyema kupewa chanjo ukiwa mdogo ,na usiruke yeyote kwa vile inakusaidia kuepuka magonjwa ambayo yanaweza kukumba.

Daktari wa meno anaonekana akimhudumia mgonjwa wa meno. Anatumia teknolojia ya kisasa. Ni vyema hospitali kutumia teknolojia hii kwa vile inaweza kusaidisha kurahisisha kazi yao.

Mafuriko na watu kutembea katika maji bila kinga yoyote. Iwepo kumenyesha na maji yamefurika mahali, si vyema kutembea bila kinga yoyote kwa vile waweza kupata magonjwa mbalimbali ikiwemo bilharzia, cholera na mengine mengineyo. Pia maji yakiwa hivi wawezapata mbu na kuleta Malaria.

Polisi na wana afya wawili wanaonekana wakiosha mikono, mwana afya mmoja anaonyesha watu wanavyofaa kuosha mikono yao ili ing'are kabisa ili waweze kujiepusha na magonjwa.

Mwanaume mwenye umri wa uzee apigwa chanjo. Amevalia barakoa na pia nesi ambaye anamhudumia amevalia barakoa. Wakati uko mahali wahitajika kuvaa barakoa, ni vyema uweze kutumia barakoa yako.

Mvua nyingi inaonekana imenyesha na kuweza kuharibu barabara. Mafuriko pia yaonekana na haya pia yanaweza leta magonjwa ya maji ikiwemo bilharzia, cholera na mengine mengi. Ni vyema watu kuuchukulia maanani wakati serikali inapatiana mwelekeo.

Daktari wa meno na msaidizi wake wanaonekana wakimtibu mwanadada katika meno yake. Katika afya, ni vyema mtu kumtembelea daktari wa meno ambapo anavyosikia anaumwa ama anataka kusafisha meno.

Ni katika ofisi ya mganga au daktari wa kienyeji. Huku ni dunia ya waliokufa na ni dunia ya roho. Hapa watu wa kitambo walikuwa wanapata usaidizi, wanapotaka kuongea na mababu zao.

Mwanadada anaonekana akichota maji kwa mfereji. Maji haya hayajatibiwa na si vyema kuyatumia. Ni vyema kutumia maji ambayo yametibwa na dawa za kutibu maji ili kuimarisha afya zetu.